Hizi ni nguo zilizo kwenye duka la kuuza nguo. Nguo hizi zimekunjwa na kupangwa kwa njia inayofaa na njia ya kuvutia. Nguo kama vile suti, shati na nguo zinginezo zinauzwa katika duka hili.

Hivi ni viatu vinavyouzwa dukani. Viatu hivi mara nyingi huvaliwa na wanawake. Viatu hivi ni vya aina tofauti tofauti. Kuna vile ambavyo vimefunguliwa juu na vingine vimetundikwa. Viatu hivi ni vya bei ya shilingi mia tatu kama ilivyoandikwa.

Hapa ni kwenye duka la kuuza viungo vya kupikia na matunda. Kuna viungo kama vile nyanya, vitunguu vyekundu, vitunguu maji, vitunguu saumu, machungwa, pilipili hoho, dania na viungo vinginevyo.

Hili ni jengo la nyumba za kupanga ambalo lina sakafu tofauti zinazobeba nyumba kadhaa. Huwa lina ngazi za kupanda ghorofani. Vyumba vyake huwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri.

Hivi ni vyumba vyenye ghorofa nyingi, vinapatikana katika maeneo ya mji ambapo wapangaji hupanga na kuishi humo. Vyumba hivi mara nyingi huwa na ngazi ambazo zina wasaidia kupanda kwenye nyumba zilizo juu kwenye ghorofa.